Muktadha ni wa ukulima. Kuna ng'ombe pale ambaye anaweza kunyunyiziwa dawa Ili asije akaathirika kiafya. Kuna pale ng'ombe zingine ambazo zinakula. Vile vile mkulima pale katika shughuli nzima ya kukinga wanyama zake katika hali nzuri.

Muktatha ni ile bado ya ukulima, pale kuna ndizi ambayo tayari ishaiva katika shughuli zima za kuweza kuuzwa. Kuna pale ambaye ameweza kuishika kuashiria yakwamba yuko tayari kuweza kupeleka katika soko ili aweze kukidhi maisha yake ya kila siku. Ndizi ni moja ya matunda ambayo ni tamu sana, na hivyo basi inaweza saidia kuendeleza afya bora kwa mwananchi wa kawaida.

Muktadha ni wa ukulima, na kuna pale mgomba wa ndizi ambao tayari ushakuwa tayari kwa shughuli nzima za kuweza kuvunwa na kupelekwa katika uuzaji au biashara za kuendelea. Pia kuna mimea zingine ambazo tayari hazijakuwa tayari kwa shughuli nzima za kuvunwa na shamba yenyewe iko tayari kwa shughuli yote Ile.

Muktadha ni wa ukulima ambao unahusisha ule uwezaji wa maziwa. Kuna pale mwuzaji amevaa barakoa na pengine kuzuilia magonjwa ama hewa ambayo pengine ni chafu ambayo inaweza kuathiri afya yake. Maziwa yenyewe zinawekwa katika vigurudumu mbalimbali ili ziweze kuuziwa wateja mbalimbali ambao wanazitaka.

Mimea wa ukulima ambapo Kuna mimea wa pomba wa ndizi ambaye uko tayari. Zingine zimeanza kuuzwa kwa shuguli nzima za kuweza kuuzwa hili mwenyewe , awe akipata hela za kufaidhi hili kuendeleza maisha yake, vile vile pale nyuma kuna mjengo na Kuna mimea ambao zimemea pale nyuma kama miti. Kadhalika haya yote yanaweza kutumika kuendeleza biashara.

Mukdhata ni wa kibiashara ambapo, kuna ndizi ambazo tayari zimeiva kwa shuguli nzima ya uweza kuuzia wateja na kuna mama ambaye anaendelesha biashara yake ako pale. Anangoja wateja waje , wanunue zile bidhaa , mahali watu wanaishi, pia kuna wateja kwa shuguli nzima za kufanya ununuzi wa bidhaa pale sokoni.

Muktadha ni wa ukulima ambaye inahusisha ukulima wa mimea wa ndizi ambalo zimewekwa katika laini zikiwa tayari pengine kutolewa hapo ndio zipelekwe katika shamba lenyewe ambazo mgomba unaweza kumea vizuri na kutoa mazao ambayo ni ya faida kwa mkulima wa kawaida.

Muktadha ni bado wa ukulima ambayo inahusisha uuzaji wa maziwa. Maziwa kutoka pengine kwa ng'ombe ama mbuzi ama ngamia na shughuli yenyewe inahusisha watu wawili ambao pengine mwengine anapimiwa naye aweze kumwuuzia mteja wake naye pia aweze kufaidika.

Muktadha ni wa ukulima, pale kuna mgomba wa ndizi, kuna mimea ambayo pia zimepandwa zikiwemo mahindi pia kuna miti ambazo zimemema pale nyuma, vile vile kuna udongo ambao tayari umelimwa tayari kwa upanzi wa mimea mbali mbali, naam asanti.

Mkutadha ni wa ukulima ambapo kuna biashara ile ya kuuza za maziwa ambapo inaendelea pale. Kuna wauzaji ambao wako pale katika shughuli nzima za kufanya hiyo biashara yao. Na pia kuna wale wateja ambao wamekuja ili waweze kuhudumiwa. Wamekuja n vibuyu vyio ambayo inaweza kuwasaidia kubeba zile maziwa. Na maziwa pale inaashiria kwamba ni ya kiwango kizuri sana maanake inaashiriwa pale na ng'ombe ambaye ako na matiti ambayo imebeba vizuri.

Tuko katika biashara bado, msafirishaji wa maziwa ako pale anaziweka katika gurudumu zake akiwa tayari kusafirisha kufikia wateja mbalimbali . Pia amevaa pale kile kitu cha kumzuia asije akaumia naam.

Kibiashara, pale kuna mgomba wa ndizi ambazo tayari zimewekwa katika laini. Zimeshavunwa tayari kwa shughuli nzima za kuweza kuuzwa ili mwenyewa aweze kufaidika na kujiendeleza katika maisha yake.

Muktadha ni wa ukulima ambapo pale kuna gari ambayo inasambaza maziwa ya mt. Kenya kutoka sehemu mbalimbali na kuna mteja ambaye amekuja katika shughuli nzima aweze kuchukua maziwa. Ako pale na vibuyu vyake vilevile anavisambaza kutumia pikipiki yake ili iweze kufikia wateja mbalimbali.

Katika shamba ambapo pale kuna mgomba ambao ni nyingi pia na zimeweza kuzaa pale ndizi ambazo zenye zinaweza kutolewa na pale kuweza kuuzwa katika shughuli za biashara. Na pia pale kuna mkulima anatembea katika shamba lake, pengine kuweza kujua ni mgomba gani pengine ishaweza kutoa ndizi ambayo iko tayari kwa shughuli ya kibiashara.

Shughuli ni za ukulima ambapo pale kuna nyasi ambazo zimewekwa kwa kiwango tofautitofauti ili ziweze kusaidia pale panapotokea kiangazi. Zinaweza pewa wanyama, ziwe ng'ombe, mbuzi ili waweze kuzitumia iliwaweze kuendeleza afya bora yao.

Muktatha ni wa ukulima, ambae inahusisha ule ukulima wa ndizi, tayari zishakuwa tayari zishavunwa, na ziko tayari katika shuguli nzima za kuweza kuuzwa, zimeekwa katika kifungo ambacho kinaweza kusaidia mwananchi wa kawaida, kuzihuza kwa mteeja, kwa urahisi.

Muktadha ni wa ukulima ambae, inauhusisha ule ukulimaji wa ndizi, na pale kuna mgomba wa ndizi ambao tayari ushakua tayari, na inavyoonekana ni kana kwamba haiko katika hali nzuri, pengine imeweza kulemewa na dudu, ambayo imeathiri hali yake ya kawaida.

Muktadha ni ya ukulima ambayo inahusisha mnyama ambayo ni ngombe pale ananyunyiziwa dawa ili kutoa zile viroboto vile vile mkulima mwenyewe amevaa vazi lake la kikazi ya rangi ya manjano.

Mktatha ni wa ukulima ambaye inahusisha ule ukulima wa mimea wa ndizi, ambao umepandwa katika shamba. Vilevile kuna miti ambazo zimepandwa pamoja na huo mmea. Mmea wenyewe unapokuwa na kuweza kutoa mgomba, unaweza kuzalisha ndizi ambaye inaweza kuuziwa, ili mwananchi wa kawaida aweze kufaidika.

Muktadha, ni wa wakulima ambao unahusisha mimea mbalimbali, ambayo tayari imevunwa kutoka katika shamba, ziko tayari kwa shughuli zingine za kuweza kuuzwa, ili mwananchi wa kawaida aweze kufaidika, moja ni pale kama ndizi, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna machungwa na mengine mengi.

Muktadha ni wa ukulima ambapo kuna pale mgomba wa ndizi ambao tayari ushaweka ndizi ambazo ziko tayari kuvunwa ili ziweze kuuzw a katika shughuli nzima za biashara. Vilevile kuna ndizi zingine ambazo zimejaa katika shamba yenyewe imewekwa vizuri na biashara inaendelea vyema.

Shughuli ambayo inaendelea ni ya ukulima. Ambapo pale kuna mkulima ambaye amekuja kutoa mgomba wa ndizi ambao tayari uko tayari kwa shughuli nzima za kuweza kuuza ama kutumika kwa shughuli za ukulaji. Hivyo basi pale wanaweza kufanya haya ili kuweza kujilinganisha katika maisha yao. Vile vile pale nyuma kuna kibango cha banki ya kcb ambayo pia inaweza kuwapatia pesa ili aweze kuendeleza biashara yao.

Naam muktadha ni wa ukulima pale mkulima kao katika shughuli zake za kuangalia vile mimea zimefanya. Amebeba mahindi kuashiria kwamba mmea umefanya vizuri na inavyoonekana ni kwamba ako tayari shughuli mzima ya kutoaa mimea ya kuvunayaani na vilevile amevaa gwanda lake rasmi ya kikazi.